Chupa ya rangi ya nyeusi na kifuniko cheupe na iko na maandishi imeandikwa Balijaam. Maandishi hayo yako na yametumika rangi nyeupe na rangi ya manjano.

Mandhari haya yamesababishwa na mvua kali ambapo imeweza kusababisha mafuriko na pia tunaona magari yanajaribu kupita, tunaona gari aina la pick up likiwa linajaribu kupita na pia tunaona aina ya miti mingi, vilevile kuna taa.

Kuna vifaa vya huduma ya kwanza vyenye viko juu ya meza na vilevile tunaona watu wawili ambapo mmoja ni mtoto na mwingine ni mtu wa kufanyia huduma, tunaeza mwita nasi na vilevile ana kitabu chake na kalamu inaonekana kuwa anaandika. Kuna viti vimetandikwa vitambara vya samawati.

Kuna jengo linaonekana limeporomoka na kuna watu wengi ambao wako juu ya eneo hilo na wengine kando kando. Na chini tunaona maafisa wa usalama, ambao wanatafuta manusura.

Mkono wa mtu ambapo kuna kichupa cha tembe na ameweza kushikilia tembe mbili za rangi ya manjano. Na vile vile tunaona nguo aliyovaa ni nyeupe.

Sehemu hiii inaonekana ni kama imeathirika na mafuriko ambapo tunaona wasichana wawili. Ni kama wametoka kutafuta kuni, mmoja akiwa amebeba kuni na mwengine ywatumia kijiti kuangalia kama kuna mashimo mahali anapotembea na kandokando tunaona nyumba.